Wanafunzi wa chuo kikuu, wanaume kwa wanawake, wakiwa wamekaa darasani kwenye viti vya rangi ya kahawia wakijisomea, wengine wakitumia kompyuta mpakato.